Hili ni duka dogo la saluni na vipodozi, linatumia rangi ya kijani. Bidhaa mbali mbali za urembo zimepangwa ndani. Kuna viti vya mbao nje.

Mkono ukikabidhi funguo za gari, mpokeaji anaonekana akiwa amevalia suti akipokea funguo kwa heshima. Nyuma kuna gari jekundu ikidokeza biashara ya magari.

Hii ni gari aina ya matatu iko na kibandiko cha 80 km/hr nambari yake ni KCN709x

Kura kubwa ya magari mapya, magari mengi yamepangwa kwa safu ndefu inaonekana ni magari ya aina tofauti yakisubiri kuuzwa.

Trailer kubwa hubeba magari mengi mapya kwa wakati mmoja gari jeusi la kifahari limetundikwa juu ya hii trailer hii ndefu, magari mengine yamepangwa vizuri yakisubiri kusafirishwa .

Mkokoteni wa kuuza bidhaa ukiwa na nembo ya farmers choice. Juu yake kuna mwavuli mkubwa wa rangi ya bluu nyuma kuna maduka madogo na magari yameegeshwa.

Sketi nyingi zimepangwa hapa. Zina rangi tofauti tofauti. Ziko tayari kuuzwa sasa.

Soko la wazi likiwa na wafanyi biashara na wateja. Kuna meza ndefu zilizo jaa mboga za majani watu wanatembea kati ya meza hizo wakichagua bidhaa ya wafanyabiashara wanaonekana kuhudumia wateja.

Tangazo la bima. Huduma ya afya linatolewa mlangoni. Linaonyesha sanduku la huduma ya kwanza linalotolewa mlangoni. Tangazo limeweza kuwa uwezo kuangaaia dawa zilizodhibitiwa.

Hii ni stakabadhi ya NTSA. Inaonyesha malipo ya ukaguzi. Jina la mteja ni Ann.

Kifaa hiki kinaonyesha kazi, sindano ya kazi inajitokeza wazi. Taa nyekundu zinaangazia sehemu.

Leseni ya ushuru kutoka mamlaka ya mapato Kenya, linatoa maelezo ya malipo kodi na anwani ya Time Tower Nairobi. Leseni inadhibitisha usajili wa mlipa kodi au ushuru wa bidhaa.

Duka la Mt Kenya Milk Depot, watu kadhaa wanaonekana wakiingia na kutoka dukani. Huku mwanamke ameketi mbele ya duka akitumia simu yake.

Mwanaume amevalia suti maridadi akisimama karibu na gari jeusi, anaonekana akiangalia gari kwa umakini labda ashikikilia kinunua.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi. Wauzaji wamepanga bidhaa zao chini. Watu wanatembea wakifanya manunuzi. Wengine wanainama ili kununua bidhaa mbalimbali.

Hili ni soko la wazi kuna mapambo mengi yaliyotandikwa juu mengine yakiwa kwenye meza, watu wanatembea katikati ikionyesha mandhari ya soko ya vitu rejareja.

Soko lenye mboga tofauti, kuna nyanya nyekundu, pilipili hoho za manjano na kijani, vitunguu na ndimu, pia kuna maganda ya kunde kwenye kikapu kidogo.

Soko la nguo za mitumba, watu wengi wanachagua nguo zilizotandikwa chini kwenye marundo makubwa. Eneo linaonekana kuwa na shuguli nyingi na kila mtu akitafuta nguo.

Gari kubwa jeusi ndani ya chumba cha maonesho, gari linaonekana jipya na lina muundo wa kisasa. Taa za nyuma zinaonekana wazi ,zikiipa gari muonekano wa kifahari.

Gari jeupe dogo la abiria lililokuwa limeegeshwa. Limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kisasa. Kuna mapipa ya takataka karibu na gari hilo.

Hili ni gari la kisasa. Gari hili lina rangi ya kijivu, cheusi na lina namba ya usajili ya Kenya. Limeegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na ukuta.

Ni eneo la nje ya duka au kibanda. Kuna masanduku mawili ya mbao yaliyojaa viazi mviringo na sanduku la kodi juu yake.

Gari ndogo la abiria aina ya vani nyeupe likiwa limengarishwa barabarani hii ina vioo ilivyo na giza na bodi ya leseni iliyo na namba ikionyesha usafiri wa umma.

Mkono umeshika noti za Kenya zinaonyesha dhamani tofauti wazi, hizi ni pesa halisi za hapa.

Magari yaliyopangwa kwenye nyasi, magari hayo ni pamoja na nisani noti ya buluu na mengine mieusi na mieupe, kuna miti mirefu nyuma ya magari hayo ikionyesha mazingira ya nje.

Mkono ukishika noti ya shilingi elfu moja karibu kuna simu za mezani ya Nokia iliyowazi. Inaonekana kama shughuli ya Mpesa au malipo. Hii inaashiria mahala ya kifedha kwa kutumia simu. Pesa ya teknologia zamani zimeundwa na hapa.

Gari jeusi la kifahari likiwa limeegeshwa ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha maonesho ya gari. Gari hilo lina nembo ya infinite na jina la mfano chumba kina taa nyingi gari na sakafu nyeupe.

Duka la biashara la wakala wa Mpesa na Equity Bank . Kuna mwanamke amesimama karibu na mlango. Mapango ya Mpesa yanaonyesha nambari za wakala huku mapango ya Equity yakionyesha kuwa ni ya wakala.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye maeghesho , magari hayo yanaonekana kuwa yenye rangi tofauti kama vile; la kijivu na nyeusi yote yameegheshwa sambamba yakionyesha sehemu zao za nyuma na taa za breki.

Soko la matunda na mboga. Wachuuuzi na wateja wanaonekana wakichagua bidhaa mbali mbali. Kuna baadhi nyingi zikiwemo ndizi, nyanya, viazi vitamu na vitunguu.

Duka ndogo la rejareja kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji na maji yaliyopakiwa. Bango la Mpesa linaonekana likionyesha huduma ya fedha.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa kwenye nyasi ya rangi ya kijani. Lina rangi nyeusi na miti mirefu inaonekana nyuma yake, huku mtu moja akiwa ameshikilia nyuma.

Mwanamume akimimina maziwa kutoka kwenye kobo kubwa ndani ya glasi, anaonekana kuwa katika duka la kuuza maziwa kwani kuna mashine za kuuza mandozi na chupa za maziwa zikiwa zimepangwa vizuri.

Haya ni magari ya kifahari yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho, kuna magari kadhaa ikiwa ya chungwa na ya kijivu eneo linaonekana kuwa la kisasa likiwa na kuta za kioo.

Shamba la magari limejaa, magari mengi yameegeshwa hapa, rangi tofauti zinag'aa vizuri.

Karatasi hii ni ya noti ya shilingi elfu moja, ya Kenya. Ina picha ya Mzee Jomo Kenyatta mbele. Huku nyuma ikiwa na tembo wengi ambao wamejipanga, na nyuma yao kuna mazingira ya asili.

Huu ni mkono ambao umeshikilia noti, ya shilingi elfu moja ya kenya. Noti hiyo imekunjwa kidogo. Nambari 1000 inaonekana wazi.

Bango la bima ya gari ya Third Party only . Inaonyesha gari la teksi, la njano na mwanamke aliyesimama kando yake. Gharama ya bima hiyo ni shilingi elfu saba Mia tano sabini na nne, kwa mwaka.

Rundo la maboga na boga za butternut , maboga ni ya kijani na manjano. Boga za butternut ni nyepesi na zimetapakaa chini.

Lori kubwa la kusafirisha magari. Lori limebeba magari kadhaa ya abiria juu ya na chini ya staha zake. Magari haya yana rangi tofauti, na yanasafirishwa kwa umbali mrefu.

Mkono ambao umeshika simu. skrini ya simu inaonyesha programu yenye icon mbalimbali. Rangi za kijani na nyekundu zinaonekana wazi katika simu hiyo.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi hasa kabeji. Kabeji zimewekwa chini katika mirundo. Watu wanaonekana wakitembea na kununua.

Hii ni risiti ya thibitisho, kwa usajili wa mamlaka ya mapato kenya. Inajumuisha habari za mlipa kodi, mwombaji na maelezo ya anwani. Pia inaonesha ombi la kodi ya mapato ya kampuni.

Hili gari, ni gari ndogo la abiria, lina rangi nyeupe safi. Limeegeshwa karibu na Kuta, likionyesha magari ya kusafishwa.

Soko kubwa la matunda na mboga. Matunda ya aina nyingi na rangi mbalimbali yametandazwa kwenye meza. Migomba minne imening'nia juu ya vibanda. Watu wanatembea na kufanya ununuzi. Inaonekana kama soko lenye shughuli nyingi lenye bidhaa nyingi safi.

Lori kubwa la rangi ya machungwa imebeba magari madogo madogo juu yake likiyasafirisha kutoka eneo moja au nyingine . Mandhari ni ya barabarani ,kuna miti mirefu inaonekana nyuma na nyasi ya kijani kibichi.

Kijitabu hiki kinatangaza pima ya afya inayotoa to Cover Bora Medical Insurance .Inatoa huduma za matibabu ya kulazwa hosipitalini tu kupitia Jubilee insurance .Manufaa yake ni pamoja na uchunguzi, ada za daktari, dawa na uzazi.

Hili ni gari aina ya pickup ni la rangi nyeusi kijani, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti ya kijani kibichi, mtu anaonekana nyuma akiishikilia.

Hii n tovuti ya PesaPal mfumo wa malipo inatangaza kukubali malipo ya M-Pesa na kadi kwa urahisi. Kuna picha za mashine ya Pos za simu ya mkononi zikionyesha malipo.

Ubao wa viwango vya kubadilisha fedha za kigeni inaonyesha nchi mbalimbali kama marekani, uingereza, ulaya, australia, canada, denmark ,India, Japan, Norway, Afrika kusini na uswizi pamoja viwango vyao vya kununua na kuuza.

Hii ni biashara inauza mapambo, vitu vingi vimetundikwa juu na vingine vimepangwa kwenye meza, watu wanaweza kununua hapa.

Mikono ikishika noti za shilingi elfu moja kuna rundo kubwa la fedha upande mmoja likiashiria malipo noti hizo zimepangwa vizuri zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa.

Mikono ikishika noti mbili za Kenya. Moja ni noti ya shilingi elfu moja na nyingine ni noti ya shilingi hamsini. Noti hizi zinaonekana kuwa halisi na zinatumika kama malipo.

Hili ni eneo la mauzo au maonyesho ya magari. Gari nyingi zimeegeshwa kwenye viwango viwili na watu wamesimama juu. Juu kuna bango kubwa la matangazo.

Ukurasa wa kuingia wa kopo kopo kuna sehemu za kuandika jina la mtumiaji na neno la siri, chini kuna uchaguzi, ya kukumbuka, kutibitishwa na roboti na kusahau nyu...

Hili ni rundo la pesa ambazo zinaonekana zina rangi mbalimbali. Zina rangi ya dhahabu na fedha. Baadhi zinaonekana kuwa zimelala chini.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, namba za mfululizo na vipengele vya usalama vinaonekana wazi. Inawakilisha fedha halali zinazotumika nchini Kenya.

Bidhaa mbali mbali za shambani zikiuzwa kama vile viazi, karoti, nyanya, kabichi na mahindi. Ndizi zilizoiva zimetundikwa juu ya kibanda na Kuna wateja wakipita, ikionyesha shughuli za kibiashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida yanafanana na soko mengi ya mtaa

Tangazo la bima kutoka Madison General Insurance inaonyesha mwanaume amevaa kola ya shingo akionyesha maumivu ujumbe unasema tunaelewa umuhimu wa kuwalinda wapendwa wako.

Mkono ukiwa umeshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti hiyo ina picha ya jengo na namba elfu moja imeandikwa maneno banki kuu ya Kenya yanaonekana.

Eneo la maonesho ya magari kuna magari mengi ya kifahari yameegeshwa ndani baadhi ya magari ni meupe bluu na meusi yakiwa ndani ya maonyesho ya magari.

Rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi zimetapakaa juu ya meza zikioyesha kiasi kikubwa cha fedha hii inaweza kuwa kilisha malipo, akiba au shughuli za kifedha.

Mkono ambayo imeshika noti za shilingi elfu moja, noti hizo zimetolewa kutoka kwenye drawer ya pesa. Mikono mingine unashikilia noti zingine zilizopangwa ndani.

Gari la abiria ambalo lina rangi ya fedha likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna miti nyuma ya kijani kibichi.

Noti mpya ya shilingi elfu moja, ya kenya, kuna namba za mfululizo na nembo za usalama. Maandishi ya banki kuu ya kenya, na shilingi elfu moja yanaonekana wazi.

Eneo ya mauzo ya mauzo ya magari, kuna magari kadhaa ya Mercedes yakiwa yameegeshwa tayari kwa kuuzwa. Bango kubwa lenye jina ya kampuni na nembo likionekana wazi juu.

Gari ndogo aina ya van lina rangi ya fedha pia ina nembo ya kijani na machungwa. Katika eneo hilo kuna magari mengine yaliyoegeshwa kwa nyasi ya kijani kibichi na miti inayoonekana nyuma.